Chupa ndogo na kifungashio cha rangi nyeusi na udongo na picha ya mnyama yenye maandishi "Bymectim" ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kingana tiba ya magonjwa ya wanyama na huonesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio maalumu kilichochorwa picha ya mbwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa ya rangi nyeusi yenye picha ya ng'ombe ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hii hutumika kama kinga na tiba kwa magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Mifuko miwili ya mbolea ya kisasa yenye maandishi ya "hydroponics africa", mfuko mmoja umetengenezwa kwa ajili ya kupandia na mwingine kwa ajili ya kukuzia mimea, hii ni mbolea ya kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji, kwa kutumia virutubisho muhimu kwenye udongo.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

Mifuko ya mbolea ya rangi nyeupe ikiwa imepangwa kwa ukubwa tofauti, ni mfano wa pembejeo zinazopatikana kwenya maduka ya pembejeo na dawa za mifugo. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye kwenye udongo, na kusaidia ukuaji bora wa mimea na kuleta mavuno mengi na yenye ubora.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

Kifungashio cha rangi nyeupe chenye maandishi "neksi gadi" na picha ya mbwa aliyesimama. Ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa kwa wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa za rangi mbalimbali zimepangwa katika rafu, ikiwa ni mifano ya dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo ya kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizo hutumika kama kinga ya tiba, ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha rangi ya zambarau chenye maandishi "Tepetroxy" na kifaranga mdogo ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya nyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya yanayostawi wao.

Kifungashio kidogo cha rangi nyekundu chenye maneno |"ENZAPROST" pembejeo za kilimo kwa mifugo, dawa hizi

Chupa na kifungashio cha rangi nyeupe na njano, na maandishi "dectomax". Ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungasho kidogo cha rangi nyeupe; chenye maandishi "TYLOSIN" pamoja na picha ya ndege mbalimbali, ni mfano wa dawa za mifugo na zinapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora.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

Vifungashio vya aina mbalimbali vimepangwa katika rafu, iliyoko ndani ya duka la pembejeo za kilimo na mifugo. Hii ni mifano ya dawa ambazo hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Vifungashio vya aina mbalimbali vya chupa na makaratasi, vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu ya kioo na rangi nyeupe, ikiwa ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia wanyama na mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa na kifungashio cha rangi nyeupe na bluu chenye maandishi "Pet Electro" na picha ya mbwa mweupe na paka mdogo ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa shambani akivuna zao aina ya kitunguu. Huku matawi ya vitunguu yakiwa yameshika rangi ya kijani kibichi na yamesimama vizuri katika udongo wenye rutuba yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri ya kuvunwa nakupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na mkulima kujipatia kipato.

Mananasi yaliyovunwa na wakulima yamewekwa kwenye vikapu tayari kwa kupelekwa sokoni huku eneo lake likiwa limejaa mananasi mengi na matawi ya kijani kibichi yanayoashiri afya bora ya mimea ya nanasi, haya ni zao la biashara yenye faida kubwa kwa wakulima na kuchangia pato la kaya na taifa.

Mkulima wakiume akiwa amepanga zao aina ya pilipili kwenye tolori dogo zenye rangi angavu na za kuvutia, akiwatayali kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni kwaajiliya kuziuza iliaweze kujipatia kipato chake cha kila siku kimsahidie yeye na familia yake.

Wakulima wawili wakiwa shambani wakiendelea kuvuna zao aina ya majani ya chai shamba hili kubwa la majani ya chai limejaa rangi ya kijani kibichi, likiwa limetapakaa eneo kubwa katika mandhari safi na yakuvutia, majani haya ukusanywa kwa uwangalifu na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa ajili ya kulima kujipatia kipato chao kila siku.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa shambani akikagua nyanya za kijani kabla ya kuvunwa na kusafirishwa na kupelekwa sokoni; kwa ajili ya kuuzwa ili ajipatie kipato zao hili la biashara limestwi vizuri ikiashiria ubora wa mazao haya na yanapokuja kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa likiwa limeota kwa mpangilio mzuri na limebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya na uzuri wa mimea na ndizi hizo hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Mipapai iliyostawi vizuri shambani imepangwa katika misitari iliyonyooka na matunda yaliyo sheheni vizuri katika miti hii, ikiwa ni zao linalotumika na wakulima kwa ajili ya kuuza masokoni na kujipatia kipato kinachowasaidia wao na familia zao.

Mkulima akiwa anachambua zao jingi la kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, akitenganisha zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii inaonyesha umakini wa thamani ya zao hilo la biashara tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa, kwa ajili ya kujipatia kipato cha familia na jamii.

Mkulima amechuchumaa shambani pembeni ya mkusanyiko wa nyanya zilizoiva baada ya kuvunwa, akiwa ameshika nyingne mkononi kwa furaha. Amezungukwa na shamba la nyanya lenye mimiea ya kijani iliyopangwa vizuri, akijiandaa kusafirishia mazao haya ya kwenda kuuza sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Zao aina ya nyanya zilizoiva kiasi na zingine bado za kijani zikiwa zimetapakaa sehemu ya chini baada ya kuvunwa, huku mimea ya kijani iliyopangwa vizuri ikiwa imezunguka eneo hili. Mazao haya yameandaliwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza wakulima wajipatie kipato.

Wakulima wawili wa wakiume wakiwa wamesimama shambani huku wameshika matunda ya rangi nyekundu ambayo bado hayajaiva, wakionekana kujadiliana kwa makini. Wamezungukwa na mimea ya kijani iliopangwa kwa ustadi wakionyesha kazi ya bidii na umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na kijini kibichi yakidhihirisha juhudi za wakulima katika kuhakikisha mavuno bora

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda mbalimbali imejaa kwa rangi za kupendeza za kijani kibichi, huku mkulima akiitunza kwa uangalifu na kuhakikisha mazao bora na safi yanapatikana anapokwenda kuyauza sokoni kwa ajili ya kujipatia kipato.

Viazi mviringo vikiwa vimevunwa na wakulima na kuwekwa kwenye udongo tayari kwa kupelekwa sokoni, huku shamba likiwa limestawi vizuri likiwa na matawi ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea, viazi hivi ni zao bora la biashara lenye faida kubwa kwa wakulima.

Zao aina ya kahawa limestawi vizuri kwenye shamba lenye kahawa nyingi na lililojaa matunda mengi yaliyoiva kwa rangi nyekundu na za kijani, uangalifu na ukusanyaji wa mazao haya ni muhimu kwa biashara ambazo zitakuja kuuzwa sokoni na kumpatia mkulima mapato.

Shamba maalumu la nyanya likiwa limeshamiri mimea ya kijani kibichi kwa nyanya zilizolimwa kwa mpangilio mzuri na kuwekwa juu ya mifuko maalumu yenye udongo wenye rutuba huku nyanya zikiwa zimeiva nyekundu angavu na zingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yako tayari wakulima wakiaandaa nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Wakulima wamekaa chini wakipumzika baada ya kazi ya kuvuna miogo kutoka mashamba yaliyozungukwa na uoto wa asili na miti ya kijani. Vikapu vimewekwa pembeni na mazao haya yamewekwa chini yakiwa yamekusanywa kwa uangalifu, yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Matawi ya vitunguu yameshika rangi ya kijani kibichi yamesimama juu ya udongo wenye unyevu yakionyesha afya ya zao hili la shamba, yamepangwa kwa mistari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa, yakionyesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanayalima kila siku kwa ajili ya biashara.

Mandhari ya kuvutia ya shamba huku mimea ya mihindi, ikiwa imestawi kwa nguvu na mkulima amebeba mingine kichwani akiwa yuko kwenye harakati za kuvuna kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuyauza ili mavuno yampatie fedha ya kutumia katika maisha yake ya kila siku.

Familia ya wakulima inachambua kwa makini zao aina la kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu wakitenganisha zile zilizo bora zaidi kwaajili ya soko; kazi hii ya mikono inaonesha umakini na thamani ya zao hilo la biashara tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwaajili ya kipato cha familia na jamii.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya shamba lenye miche ya nyanya nyingi, liliyojaa matunda mengi yaliyoiva na rangi nyekundu pia kijani, huku akiwa amebebelea kikapu chake kikiwa kimejaa matunda hayo. Mkulima huyu anajitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Kundi kubwa la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wakitenganisha zile zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini na thamani ya zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva kwa rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Wakulima wawili, wakipakia karoti kwenye gunia linalokaribia kujaa zao hilo, tayari kwa kusafirisha sokoni. Mazingira ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa, hili ni zao la biashara linalolimwa kwa faida.

Kundi la wakulima likiwa linaendelea na zoezi la kuvuna viazi, huku viazi vingine vikiwa tayari vimeshavunwa na kuwekwa ardhini, tayari kupakiwa na kusafirishwa na kupelekwa sokoni; ili kuuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato chao cha kila siku.

Mkulima akiwa katikati ya shamba la matawi ya vitunguu akiwa ameyashika, matawi ni ya rangi ya kijani kibichi yamesimama juu ya udongo wenye rutuba kuonyesha afya ya zao hili, yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvuna, yakionyesha matumaini ya mavuno mazuri ya wakulima watakayoyapata na kupeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Nyanya zimewekwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wa kulima wakiwa wamekaa pembeni na kutafakari namna ya kuzisafirisha kutoka eneo hili hadi kwenda sokoni ambako ataenda kuziuza na kujipatia kipato cha kila siku.

Wakulima wakiwa wamepakia zao aina ya mihogo kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao hayo tayari kwa kusafirishwa sokoni. Mazingira ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa kuthibitisha kuwa zao hili la biashara limelimwa kufaidi.

Kundi la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiiva za kijani na nyekundu, wakizitenganisha zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ni ya mikono inayomaanisha umakini na thamani ya zao hilo la biashara tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kutupatia kipato.

Mboga mboga za majani zikiwa zimesheheni rangi ya kijani kibichei, zimesimama juu ya udongo wenye unyevu zikionyesha afya ya mazao haya yamepangwa kwa mistari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa, yakionesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaoyatumainia kama zao la biashara.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

Nyanya zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvuna, huku wakilima wakiwa shambani wakiendelea kukusanya nyanya zingine, nyanya hizi zimewekwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na wakulima hao kujipatia kipato.

Nyanya nyekundu na zilizoiva vizuri zimepangwa vizuri katika matenga baada ya kuvuna, huku zikisubiria usafiri kwajili ya kupakiwa na kupelekwa sokoni zikauzwe na wakulima wajipatie kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa, huku ameshika kopo lililojaa mazao haya ya kahawa ya rangi nyekundu kijani, na akijitahidi kuzikusanya kwa uangalifu kwa ajili ya mavuno haya muhimu ya biashara, ambayo anatarajia kuyauza sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama katika shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa lilikuwa limeota mpangilio mzuri na yamebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa, mazingira yana akisi afya nzuri ya mimea na ndizi hivyo hutumika kama zao la biashara linalovuna na kusafirishwa kwenda sokoni kuuza ili mkulima apate kipato.

Vitunguu vimetandazwa kwa wingi juu ya ardhi kavu vikikaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kuuzwa sokoni. Mandhari hii inaonesha zao hili la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko likiwa ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima.

Matawi ya vitunguu yameshika rangi ya kijani kibichi yakiwa yamesimama vizuri katika udongo wenye unyevu, ikaonyesha afya ya zao ili la shamba yakiwa yamepangwa vizuri ukionyesha juhudi za wakulima katika kujali ukuaji na mavuno bora ya zao hili yatayo saidia baadaye katika shughuli za biashara na chakula.

Mihogo Imevunwa na kuwekwa kwenye mifuko tayari kwa kusafirishwa, huku shamba la kijani lililostawi vizuri likiwa kwa nyuma inadhihirisha juhudi za wakulima katika uzalishaji wa mazao ya chakula na kwa matumizi ya nyumbani au biashara.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

Mkulima akiwa amepanda miche michanga iliyopangwa kwenye mistari yenye nafasi ya kutosha akihakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, pembeni ya miche hii kuna mabomba yanayohakikisha umwagiliaji bora, ikiwa ni pamoja na palizi, ufuatiliaji na ukuaji. Kijani cha miche kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Mkulima amesimama shambani akiwa amevaa nguo ya bluu, huku amebeba matikiti mkononi kwa furaha ya kuridhika. Matikiti mengi yaliyovunwa yamepangwa juu ya udongo wa rangi nyekundu, unaonesha kuwa shamba limetunzwa vizuri.

Wakulima wamepanda miti michanga iliyo pangwa kwenye vikopo maalumu vyenye nafasi ya kutosha, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji, upalilizi na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche kinadhihirisha afya na mimea juhudi katika uzalishaji wa mazao bora.

Waulima wamepanda miche michanga iliyopandwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na: umwagiliaji, palizi na ufatiliaji wa ukuaji; kijani cha miche kinaridhisha kwa afya ya mimea na juhudi katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wawili wakiume wakilima shambani, wameshikilia nyanya za kijani ambazo bado hazijaiva wanaonekana wakijadiliana kwa makini. Wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi ikionesha kazi kwa bidii, mazingira ya shamba ni safi na yakijani kibichi yanaonesha juhudi za wakulima katika kuhakikisha mazao bora.

Shamba maalumu la nyanya zilizooteshwa kwenye mifuko limeshamiri mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri. Nyanya nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu angavu huku zingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yapo tayari, wakulima wakiandaa nyanya hizo kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima walio litunza shamba hilo kwa umakini mkubwa; ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi na ya biashara.

Mashine za kisasa za kilimo zinazotumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani ambapo mimea hupandwa kwenye safu wima. Miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo ya kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida shambani.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupata mazao tofauti. Mashine hii inaonekana ikifanya kazi kwa ufanisi ikichimba udongo kwa kasi na usahihi. Mashine hurahisisha kazi na kuokoa muda na kupunguza nguvu ya kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.

Gari kubwa aina ya trekta likiwa limefungwa mashine ya kulimia ya rangi nyekundu inayoendelea kuchuma udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Gari kubwa aina ya trekta likiwa limefungwa masshine kubwa ya kulimia inayochimba udongo kwa nguvu, katika shamba lililowazi sehemu zake zimezunguka ardhini zikikata udongo kwa kasi, huku nyuma zikiacha shamba lililotayari kuandaliwa kwa ajili ya kupandwa.

Mashine kubwa ya kulimia ya rangi nyekundu ikiwa imesimama, kazi yake ni kuchimba udongo na kuukata huku ikitengeneza mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Hii mashine ni ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba na huokoa muda mwingi na kutengeneza ufanisi wa kilimo katika kupata mazao bora.

Gari kubwa aina ya trekta ikiwa imebeba mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa.

Mkulima akiwa anatumia mashine ya kulimia kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti, mashine inaonekana ikifanya kazi kwa ufanisi ikichimba udongo kwa kasi na usahihi. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza bugdha za mikono katika kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mimea ya kijani inang'aa vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa. Ndani ya boksi maalumu yaliyoandaliwa Kwa mpangilio mzuri, mashine imepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama Kwa ukuwaji wa mazao.

Tekinolojia ya kilimo cha mbogamboga ambapo mboga hizi ulimwa bila kutumia udongo, bali upandwa kwenye maboksi maalumu yanapokea virutubisho kutumia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira utumia maji kidogo na utoa mazao bora kwa muda mfupi, hii ni kwa kilimo cha kisasa kwa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia, yenye rangi nyekundu na kijivu, kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii inaonekana ikifanya kazi kwa ufanisi, ikichimbua udongo kwa kasi na usahihi. Mashine hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza nguvu za mikono, hivyo huongeza uzalishaji kwenye kilimo.

Mimea ya kijani imemea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, mashine imepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika, mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Teknolojia ya kilimo cha kisasa, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalum, yanapokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini au maeneo yenye ardhi finyu.

Trekta kubwa la rangi ya kijani likiwa limebeba mashine ya kulimia la rangi ya kijani, likiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo na nyasi, sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma likiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda.

Teknolojia ya kilimo cha hydroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali upande kwenye maboksi maalumu, yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji njia hii ni rafiki kwa mazingira, kutumia maji kidogo na hutoa mazao kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo na maeneo yenye ardhi finyu.

Trekta kubwa rangi nyekundu likiwa limbeba mashine kubwa ya rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa.

Mashine ndogo ya kulimia, yenye rangi ya njano, ikiandaa sehemu ya shamba kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii hurahisisha kazi, huokoa muda na kupunguza kazi za mikono, hivyo kutengeneza uzalishaji wa kilimo mwingi na wenye manufaa."

Mashine kubwa ya kulimia, yenye rangi nyekundu ikiendeshwa na wakulima wawili, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo na kichaka, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyo nyooka tayali kwa kupandwa, mashine hii ya kisasa hulahisisha maandalizi ya shamba huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu, yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa, mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Samaki wa urembo wa rangi ya machungwa na rangi ya bluu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta, huku ndani ya tanki lao kukiwa na utoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki huwa unatumika kama mapambo na chanzo kizuri cha mapato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wana meremeta kwa uzuri huku wakizungukwa na tenki la kioo, wakitunzwa kwa uangalifu, ufugaji wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato kwa wafugaji hao.

Samaki wa urembo wa rangi nyekundu anaogolea kwa utulivu ndani ya maji safi akiwa anameremeta kwa uzuri, huku akizunguka kwenye tangi la kioo akitunzwa kwa uangalifu, utunzaji wa samaki huu hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Samaki wa urembo wa rangi nyeupe anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi akiwa anamelemeta kwa uzuri huku akizunguka kwenye tanki la kioo akitoka kwa uangalifu; ufugaji huu wa samaki huwa unatumika kama mapambo na chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi tofauti wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wana meremeta, kwa uzuri huku wakizunguka tangi lao la kioo, wakitunzwa kwa uangalifu ufugaji bora wa samaki unatumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tangi la kioo, wakitunzwa kwa uangalifu wafugaji wa samaki hutumika kama mapambo na chanzo kizuri cha kipato.

Bwawa dogo la kutengenezwa na binadamu la kufugia samaki, limepambwa na maturubai na limezungukwa na kijani kibichi. Maji ya kijani yanayoonesha mazingira ya asili, huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake. Ufugaji huu huongeza uzalishaji hivyo huongeza kipato na chakula.

Ndani ya chombo maalumu cha rangi ya bluu, samaki wadogo wakiwa wengi na wenye afya, wanaogelea kwa utulivu katika maji safi. Na chombo hiki kizuri kinaonyesha mazingira ya usafi na uzalishaji bora wa samaki hawa kwa ajili ya chakula.

Samaki wa urembo wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wanamelemeta kwa uzuri huku wakizungukwa na tangi la kioo wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Bwawa la kisasa la kufugia samaki likiwa limejengwa na kuta nzuri na taa za kuangaza na maji yanayoonyesha mazingira ya asili huku samaki wakiogelea kwa utulivu ndani yake, ufugaji huu huongeza uzalishaji hivyo kuongeza kipato na chakula.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanapendeza kwa uzuri wakizunguka kwenye tanki la kioo wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Mifuko ya wazi imejaa nafaka mbalimbali kama kunde, mchele, mtama, maharage na choroko zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mbele ya duka, bidhaa hizi za chakula zinaonyesha utofauti wa mazao ya shambani yaliyokaushwa tayari kwa matumizi ya binadamu na biashara sokoni.

Watu wamesimama wakijivuniaa mazao yao yaliyohifadhiwa kwenye mifuko mikubwa, wakionyesha furaha ya kuridhika kwa mavuno bora, mazao hayo yamepangwa kwa utaratibu, yakionyesha umuhimu wa chakula bora katika maisha yao.

Msitu mnene ulijaa miti mingi mikubwa na mirefu huku njia ndogo ndogo zikionekana zikikatisha katikati ya uoto wa asili, ikionesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za msitu kwa ajili ya kujiongezea kipato katika utalii wa ndani.

Katika juhudi za kuhifadhi na kuendeleza misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani ya msitu, huku bwana misitu akiwa amesimama akirekodi taarifa muhimu za kazi kwa uangalifu na kuhakikisha kila kundi la mche linakuwa kwa usahihi.

Msitu mzito wenye miti mirefu iliyofunikwa na rangi ya kijani huku mbwa pori akiwa amesimama katikati ya msitu huo na jua la asubuhi likiangaza kwa mbali kwa ajili ya kuleta mwanga na kuchochea ukuaji wa mimea, huku taswira hii ikiashiria uwiano uliopo kati ya wanyama na mimea.

Mimea ya kijani ikiwa kwenye mifuko ya plastiki katika eneo la wazi lenye mchanga na miti ya asili, mandhari hii inaakisi shughuli za upandaji wa miti na uhifadhi wa mazingira ambapo miche inaandaliwa kwa ajili ya kupandwa kwenye maeneo ya hifadhi ya misitu.

Mandhari ya kijani inayozunguka bwawa la maji ni ushahidi wa mazingira hali ya msitu, jua linamulika kwa upole na majani ya miti mirefu huku anga la buluu likitoa mvuto wa asili.

Bwana misitu aliyevalia shati ya kijani na suruali nyeusi amesimama pembeni ya miche midogo ya miti iliyopandwa tayari kupelekwa misituni kwa ajili ya kukua. Falsafa hii inaonesha itikadi inayotekelezwa ya kupanda miti sehemu ambazo hazina miti ili kukuza misitu.

Msitu wenye kijani kilichojaa na vichaka vya mimea ya aina mbalimbali, huku mto mwembamba ukikatiza katikati na ukitiririka ikionyesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za msitu.

Msitu wenye kijani kibichi umejaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali, huku mto mwembamba ukikatiza katikati ukitiririsha maji yake katika uoto huu wa asili, ikionyesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Mabomba maalumu yaliyopangwa mawe, na mimea juu yake ya kijani kibichi, ambayo tayari imekwisha chipua, ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba maalumu bomba za kisasa za rangi ya kijivu zikiwa zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwishastawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimiea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya mabomba meupe ya kisasa yaliyopangwa kwa ustadi na yakiwa na mashimo upande wa juu huku ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi ambayo imekwishastawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Shamba kubwa na la kisasa liliopangiliwa vizuri na mabomba maalumu yaliyo na uwezo wa upande wa juu, ambao ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri huu ni mkono bora wa kilimo cha haidroponi, ambako nimepandwa bila udongo na hukua kwa virutubisho vinavyolalishwa kwenye maji.

Mkulima wa jinsi ya kiume akikagua mazao yake ya mashamba katika kilimo cha kisasa cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye mabomba maalumu yanayopeka virutubisho kwa njia ya umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira na hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi inafaa kwa kilimo cha kisasa cha mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Kupitia kilimo cha kisasa makopo maalumu yenye uwazi upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha stawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba maalumu la kisasa bomba maalumu za rangi nyeupe na bluu zimepangwa kwa ustadi; zikiwa na mashimo upande wa juu na pembeni yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha stawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mmea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa mda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Makopo maalumu ya rangi nyeupe na mabomba ya kijivu yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo pande zote na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo yamekwisha stawi, huu ni mfano wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyozalishwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe na kijivu yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha kustawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi nyeupe iliyopangwa kwa ustadi, ikiwa na mashimo pande zote, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwishastawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu ya rangi nyeupe na kijivu yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo pande zote na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha, stawi huo ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa na la kisasa mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha stawi; huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi nyeupe likiwa limepangwa kwa ustadi na likiwa lina mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo mingine tayari imekwisha kustawi na mingine bado. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia tu virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalum za rangi ya kijivu na nyeupe yamepangwa kwa ustadi, ikiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambao tayari nimekwishastawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kwa ustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho kwenye maji.

Makopo maalumu ya rangi nyeusi yakiwa yamepangwa kwa ustadi, na ndani yake yamewekewa mimea ya kijani kibichi, iliyokwisha stawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi ya kijivu, zimepangwa kwa ustadi kukiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwishastawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu ya rangi nyeupe ikiwa imepangwa kwa ustadi ikiwa na mashine upande wa juu ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambao umekwishastawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyopitishwa kwenye mpira vikiwa vimeanishwa kwenye maji.

Katika shamba la kisasa matenga maalumu yaliyopandwa Miche ya kijani kibichi kwa juu, hii ni mfano Bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezeshe mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima amesimama pembeni ya mabomba ya kisasa yaliopangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna majani ya kijani kibichi ambayo yamekwisha stawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kukua na kustawi bila udongo na virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalum ya rangi nyeupe na kijivu yakiwa yamepangwa kwa ustadi na yakiwa na mashimo upande wa juu ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo yashaaanza kustawi na mingine inachipukia. huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unaowezesha mimea kukua bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi nyeupe lenye maandishi kabeji, limepangwa kwa ustadi likiwa na mashimo pande zote. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha stawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima mdogo wa jinsia ya kike, akiwa katika shamba dogo la kisasa lililopandwa bomba maalumu, zilizopandwa mimea ya kijani kibichi ndani yake. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa wakionekana wenye afya nzuri na kutunzwa, wanatumika kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikiwa kiwandani pia baadhi ya ng'ombe hao ufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko, ufugaji huu wa kisasa ni sehemu ya kilimo cha biashara kinachochangia katika upatikanaji wa bidhaa nyingi za mifugo na zenye ubora wa hali ya juu.

Wafanya kazi wakiwa kiwandani wanapanga nyanya nyekundu zilizo komaa kwa uangalifu kwenye maboksi tayari kwa kusafirishwa, wamevaa mavazi ya kujikinga ili kuhakikisha usafi na ubora wa matunda hayo. Nyanya hizi ni sehemu ya kilimo cha kisasa kinacholenga soko la ndani na la nje kwa kimataifa.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa la ardhi ikiwa katika mpangilio mzuri, migomba hii hutoa ndizi bora na zenye afya ambazo baadae hutumika kupelekwa kiwandani na kuchakatwa pamoja na kusindikwa, ili kutoa bidhaa zitakazouzwa masokoni ndani na nje ya nchi.

Mikono ya mtu ikiweka vitunguu maji vingi kwenye chumba maalumu, huku vingine vikiwa vimetandazwa chini kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa; hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa na mchakato wa kiwandani, utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Mkulima akiwa anaendesha mashine kubwa yenye rangi ya njano, huku akiandaa shamba lake lenye majani mengi yaliyo kauka, mashine hii hurahisisha muda na kukata majani kwa Kasi katika eneo kubwa na kuandaa shamba linalohitajika kwa ajili ya malighafi zinazohitajika kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakata na kutengeneza na kuuza katika jamii.

Trekta kubwa likiwa katika shamba kubwa na la kisasa linalotumia mashine inayoendelea kuzunguka na kuchimba udongo kwa nguvu, katika eneo la shamba lililowazi sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda.

Mkulima wa kiume akiwa shambani anakagua mazao yake ya kijani kwa uangalifu, kabla ya kuvunwa na kusafirishwa hadi viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa na kua bidhaa mbalimbali za viwandani, vyenye viwango vya ubora vya kimataifa.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa la kisasa, la kupandia mimea. Huku wakulima wawili wakikagua mazao kwa umakini, wakihakikisha mpangilio mzuri na hali bora ya kilimo cha kisasa. Mimea hii itapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kutoa bidhaa za kibiashara zenye ubora wa hali ya juu.

Wafanyakazi wakiwa kiwandani wamepanga maparachichi ya kijani, yaliyokoma kwa uangalifu kwenye maboksi, tayari kwa kusafirisha. Wamevaa mavazi ya kujikinga, ili kuhakikisha usafi na ubora wa matunda hayo. Maparachichi haya ni sehemu ya kilimo cha kisasa, kinacholenga soko landani na la kimataifa.

Mananasi yapo shambani tayari kwa kuvunwa na kupelekwa shambani kwa kuuzwa yakiwa na matawi ya kijani mananasi hutumika kwa utengenezaji wa juisi na natunda

Nguruwe wengi wakiwa wamepangwa katika mpangilio maalum ndani ya mabanda ya kisasa wakiwa wenye afya na kutunzwa vizuri, nguruwe hawa ufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko ufugaji huo wa kisasa ni sehemu ya kilimo cha biashara kinachochangiwa upatikanaji wa bidhaa nyingi za mifugo kwa ubora wa hali ya juu.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa la kisasa la kupandia mimea, huku mkulima akikagua mazao kwa makini, akihakikisha mpangilio mzuri wa hali bora ya kilimo cha kisasa. Mimea hii inapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kutoa bidhaa za kibiashara zenye ubora wa hali ya juu.

Ng'ombe wengi wa maziwa pamoja na nyama, wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakionekana wenye afya na kutunzwa vizuri, wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani, pamoja na ufugo kwaajili ya nyama, inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Shamba la mbogamboga limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani. Mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mboga za kukaushwa na virutubisha vya viwandani.

Katika shamba kubwa la majani limejaa rangi ya kijani kibichi likienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia. Majani hayo hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambako hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa ikiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huo wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mboga mboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Mkono wa mtu ukiweka vitunguu maji kwenye chombo maalumu huku vingine vikiwa vimetandazwa chini kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa, hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa na kuchakatwa viwandani, utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwanda ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na huandaliwa kwa ajili ya soko la ndani na nje.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya matuta madogo ya shamba, mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia usambazaji wa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unavyoendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua kila mche ikiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unavoonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hiyo imepangwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.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

Mfumo wa umwagiliaji unaondelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua. Kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha lenye udongo wenye rutua, na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa mashamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji na kuhakikisha mazao yanakua kwa kiwango bora.

Mandhari ya kuvutia yenye miinuko na mabonde, ikiwa imetapakaa na uotu wa asili wa kijani kibichi uliofunika ardhi na miti mirefu, huku milima mirefu ikionekana kwa mbali na anga la bluu, lililotapakaa na mawingu kiasi ni sehemu ya mandhari ya utulivu yenye uhai na uoto wa asili.

Madhari ya kuvutia yenye miti michache na kijani kikavu kilichofunika ardhi na rangi ya anga ikiwa ni bluu yenye mawingu kiasi. Hii ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira

Milima mirefu ikiwa kwa mbali huku chini kuna miti mingi ya kijani kilichokoa ikitapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu lililopambwa mawingu meupe ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Mandhari safi na ardhi tambarare, miti iliyofunikwa na kijani kizito pamoja na ardhi iliyofunikwa na uoto wa asili wa kijani kibichi, huku njia zikipita huku na kule; na anga likiwa na mawingu yaliyotanda kwa kasi. Hii ni mandhari tulivu na ya kuvutia inayoonyesha uoto wa asili.

Ardhi iliyofunikwa na majani mazito ya kijani kibichi huku miti ikiwa imetapakaa hapa na pale, iliyosheheni majani manene ya kijani na milima ikiwa imetapakaa kwa mbali na wingu likionyesha hali ya jioni likawa lina mawingu kiasi, hii ni taswira nzuri inayoakisi uoto wa asili.

Katika mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbugani huku bwawa likiwa linashambuliwa na ndege wa aina mbalimbali, na wanyama aina ya pundamilia wakiwa wamesimama pembeni wakiwa wanaendelea kufaidi chakula kilchotoka ardhini, na mti mrefu unaotoa kivuli ukiwa umesimama, huku anga likiwa na mawingu kiasi, huu ni mfano wa taswira ya asili inayoashiria ya utulivu wa nchi na mazingira.

Milima iliyofunikwa na majani mazito haya rangi ya kijani, huku mabonde yakipangwa na njia mbalimbali zinazopanda na kushuka na anga likiwa na mawingu kiasi na jua la jioni linalotokomea, hii ni mandhari nzuri inayoakisi asili ya nchi.

Twiga mrefu amesimama karibu ya miti yenye kichaka, akitazama kwa utulivu na kwa mbali sana maghorofa yanaonekana yakichomoza kwa juu huku anga likisheheni kwa mawingu kiasi. Mandhari hii inaonesha mchanganyiko wa asili wa pori na mji.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani na ardhi iliyofunikwa na majani mazito huku barabara nyembamba ndefu ikikatisha katikati, huku anga la bluu likitapakaa eneo lote. Taswira hii inahakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na ardhi iliyofunikwa na nyasi za kijani kizito, huku njia nyembamba ikikatisha katikati na anga la bluu likitawala nchi kwa sehemu kubwa. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga mrefu amesimama katikati ya vichaka vya miti akitazama kwa utulivu. Kwa mbali sana maghorofa yanaonekana yakichomoza juu ya mandhari ya asili, yakionyesha mchanganyiko wa pori na mji.

Milima mirefu ikiwa na barafu iliyoshika juu ya vilele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani, iliyo tapakaa huku na kule. Chini ya anga la bluu liliopambwa na mawingu meupe ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Milima yenye miti minene na maua ya kijani yanayotokeza kwa wingi yakipambwa na mawingu, mazito yanayoelea angani polepole, yakitoa mandhari tulivu na yenye uhai, Huu ni mfano wa mandhari nzuri inayovutia.

Katika ardhi nzuri na ya kuvutia, iliyofunikwa na uoto wa asili wa majani ya kijani na miti mirefu michache yenye majani mazito ya kijani, huku anga likiwa limepambwa kwa rangi ya bluu. Huu ni mfano wa mandhari nzuri unaotawala uso wa nchi.

Mandari ya kuvutia yenye miti mingi, milefu kwa mifupi huku baadhi ya miti ikiwa na matunda madogo madogo yaliyo ning'nia vizuri na aridhi ikiwa imefunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi, taswila hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Katika mandhari ni nzuri na ya kuvutia, iliofunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi, huku ziwa likiwa limefunikwa na ubaridi wa hali ya hewa na anga la bluu lililotandwa na mawingu mazito hii ni taswira nzuri ya uoto wa asili na mandhari ya kuvutia iliyoko katika uso wa dunia.

Mandhari yenye miti mingi minene na milima ya kijani iliyofunikwa na uoto wa asili huku maua mengi yakijitokeza kwa wingi, yakipambwa na mawingu mazito yanayoelea polepole angani, yakitoa mandhari ya utulivu na yenye uhai wa asili.

Mandhari ya kuvutia ikiwa na jua linalozama juu ya milima na kijani kibichi kwa mwanga wa dhahabu ukimulika miti na nyasi za upole, huku bwawa dogo likielea ukimya umetanda na mazingira yanaonyesha hisia za utulivu na uzuri wa mwisho wa siku.

Mandhari nzuri yenye vichaka vikavu, ardhi iiyokauka na milima inayoonekana kwa mbali, huku anga likiwa limetandwa na mawingu ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi pamoja na uoto wa asili, huku barabara ya vumbi ndefu ikiwa imepita katikati ya uoto huu na majani mazito yakiwa yamefunika baadhi ya ardhi, huku anga likiwa na mawingu kiasi, huu ni utaswira inaohakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Safu za milima mirefu ikiwa na barafu inayoshuka juu ya vilele vyake, huku chini kukiwa na uoto wa asili wa kijani, ukitapakaa hapa na pale, chini ya anga la bluu lililopambwa na mawingu kiasi. Ili kuunda mandhari tulivu, na ya kuvutia ya asili.

Mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa limepambwa na mawingu kiasi, taswila hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa kwa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi na barabara ndefu nyeusi iliyonyooka ikielekea mbele. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani na ardhi iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku milima ikionekana kwa mbali na mawingi kiasi yakiwa yametanda juu ya taswira ya nchi; taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mbuzi wenye afya nzuri wamesimama pambeni ya barabara, wakila majani yaliyopo kwenye miti ya pembeni, wakiwa wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama na kazi, pia wanachangia mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe, na matunzo ya wanyama.

Mfugaji, akiwa amesimama shambani na mbuzi wake wenye afya nzuri. Mbuzi hawa wamesimama wakiwa wanaonekana wenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama na kazi na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi mwenye afya nzuri amesimama ndani ya banda lake akionekana mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama na kazi na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bota unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Kundi la watunza nyuki, wakiwa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga, wanakagua mizinga ya mbao kwa uangalifu huku wakihakiki uwepo wa ubora wa asali. Ufugaji huu wa kisasa huchangia kipato cha lishe kupitia uzalishaji wa asali bora.

Mfugaji amesimama katikati ya kuku wengi akiwa amevalia mavazi maalumu ya kujikinga. Kuku wao ni wakubwa na wenye afya na wapo nje ya banda lililozungushiwa mbao. Mazingira safi na mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi wa lishe bora kila siku.

Mfugaji aliyevalia nguo za kijani akiwa amesimama nje ya banda kubwa la mbao, huku akihudumia bata kwa bidii na kuhakikisha wanapata makazi bora na lishe ya kutosha. Ili wakue vizuri na wawe wana afya njema katika kilimo cha chakula na biashara.

Mfugaji wa jinsia ya kike aliyevalia miwani na koti jeupe analisha kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu, wapo ndani ya banda lililozungushiwa uzio safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe bora ya kila siku.

Wafugaji wawili waliovalia nguo nyeupe wamesimama katikati ya kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu. Wako ndani ya banda lililozungushiwa uzio, safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa wanaozingatia usafi na lishe bora ya kila siku.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu kilichobeba rangi ya udongo ikiwa ina picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "Vuna Seed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwenye vikapu na mpangilio mzuri kama maharage, kunde na mbaazi. Zinatambulishwa kwa muonekano mzuri zikikusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vikiwa vimebeba rangi nyeupe na kijani vikiwa na picha ya mazao yaliyostawi vizuri, yanayoashiria ubora wa mbegu hizo na juu ya vifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "STARKE" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo bora cha mbegu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Ili mche huna nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Mimea hiyo imepandwa kwa udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa waazi. Mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupata mbegu bora ni kwa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.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

Ndani ya shamba la kisasa, kilimo cha kuzalishaji mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche imepangwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio huu unasaidia katika kutekeleza dhamira ya kupata mbegu bora kwa ajili ya kilimo kinachofuata.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi nyeupe ya bluu na machungwa kikiw ana picha ya zao vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kimeandkwa maneno syova ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia miche ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri kwenye udongo wenye rutuba, mpangilio makini wa shamba huu unadhamilia katika kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea mbalimbali iliyopandwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa kwenye chombo chake maalumu. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na rangi ya kijani kibichi, ikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa ¨EASEED¨ ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kimebeba rangi ya kijani kibichi, pamoja na rangi nyeupe, kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio kuna maneno yaliyoandikwa “Sim law” ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa juu ya rafu, vingine juu ya meza vikionyesha aina mbalimbali za mbegu zilizopo ndani. Muonekano wake ni wa kawaida unaleta taswira ya mbegu, zinazotegemewa na kuthaminiwa katika kilimo cha mazao ya aina mbalimbali kwa ajili ya chakula cha biashara.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha ya mazao yaliyostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kukiwa na maneno yaliyoandikwa “EA Seed”, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi katika vyombo maalumu vilivyowekwa udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha zamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zilizotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwenye mpangilio mzuri kwenye mifuko maalumu ya rangi mbalimbali. Mbegu hizi kama vile: maharage, mtama, mahindi, ulezi, dengu na nyinginezo; zimetambulishwa kwa vibandiko za rangi tofauti. Vinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa mapato na mazao yenye ubora.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa wameandaa mraba wao maalumu na kuwekea udongo, huku wakiwa wameshikilia mbegu maalumu wanazoenda kuziweka katika mraba huo katika kujaribu kilimo na kuotesha, kama itatoa mbegu zilizo bora na mazao yanayofaa.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri. Mpangilio makini wa mashamba haya unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwaajili ya matumizi ya kilimo ya msimu ujao.

Kifungashio cha mbegu kimebeba rangi ya kijani kibichi kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayo ashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio imeandikwa maneno "simlo", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi: nyeupe, kijani na nyekundu kikiwa na picha ya zao liliostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hii na juu ikiwa na maandishi yanayosema "Simlaw" ikiwa ni alama ya kuamimnika katika kilimo cha mazao bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na rangi ya njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maneno yaliyoandikwa "Simlaw" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo bora cha mbegu.

Kifungashio cha mbegu kimebeba rangi ya dhahabu kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri inayoashiriwa ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kimeandikwa maneno “Royal Seeds” ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano kikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kimeandikwa maneno simlo ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Mbwa waliofungiwa ndani ya chumba maalumu akiwa tayari kusafrishwa na kupelekwa sehemu ambayo wanyama hutunzwa kwa ajili ya kupatiwa matibabu na chakula bora. Mbwa hawa huweka sehemu maalumu kwa pamoja ambako hupewa makuzi ya pamoja yanayosaidia afya na ustawi wao.

Mbwa wa rangi nyeusi, akiwa amekaa bandani mwake lenye uwazi, akiwa na afya njema na manyoya yanayopendeza. Muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka katika utaalamu wa afya walioko eneo hii wanaompatia afya bora.

Mbwa wa rangi ya dhahabu na nyeusi mkubwa na amesimama katika eneo la banda lake akiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa wa rangi tofauti na ukubwa tofauti, wamesimama katika eneo la wazi wakiwa na afya njema, na manyoya yanayoashiria malezi bora kwa huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao, limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na usalama wa mifugo, likiwa na nafasi ya kutosha na uingizaji wa hewa ya kutosha kwa wanyama na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Mbwa wa rangi mbalimbali na ukubwa tofauti wakiwa wamesimama katika eneo la wazi, huku wakiwa pamoja na wahudumu wao wa afya. Mbwa hawa wanaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wao wa afya za wanyama.

Mbwa wa rangi na ukubwa tofauti, wakiwa wamewekwa katika maeneo yao ya kutunziwa, mabanda ya wazi, wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa. Muonekano wao unaashiria usalama, malezi bora, na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa mweupe mwenye manyoya ya kung'aa anatibiwa na muhudumu wa kliniki ya wanyama, aliyevalia koti jeupe na kofia nyekundu. Yuko juu ya meza huku ameshikiliwa kwa utulivu tayari kupatiwa huduma ya afya. Huduma hii inachangia ubora na manufaa ya afya ya wanyama na kinga.

Mabanda ya mifugo ya ukubwa tofauti yametengenezwa kwa mpangilio wa kisasa kwa ajili ya kutoa hifadhi salama kwa wanyama mbalimbali, mazingira haya yanasaidia katika ufuatiliaji wa afya na mifugo na utoaji wa huduma bora za kitiba.

Mbwa wa rangi ya dhahabu, mrefu na mwenye afya amesimama katika banda lake akiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, mwonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa mweupe na wa rangi ya kijivu wamekaa ndani ya banda lao lililoko eneo la wazi wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya wanazozipata kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Tembo mdogo amesimama juu ya ardhi kavu akiwa na tawi ya miti anaonekana mwenye afya nzuri na kwa nyuma kuna kundi la watu wakimwangalia kwa mbali. Eneo hili linaonekana ni sehemu ya huduma ya wanayama na kituo cha hifadhi ya wanyama.

Tembo mdogo amesimama huku akicheza kwa furaha kwa kujimwagia mavumbi akiwa mwenye furaha, afya na huku anapokea matunzo mazuri kutoka kwa watu waliovalia sare za rangi ya kijani. Eneo linaonekana kuwa ni sehemu ya huduma za wanyama au kituo cha hifadhi ya wanyama.

Mnyama wa mbugani pundamilia mwenye mistari mieusi na mieupe akitembea taratibu juu ya ardhi yenye nyasi kavu; ndani ya mandhari ya kuvutia yenye miti michache na miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyamapori, wanawavutia watalii kutoka nje na ndani ya nchi.